Hili ni duka la kuuza viatu ambavyo vimo mle juu upande wa kushoto na mna leso pia ambayo yamepangwa. Duka hili linapendeza na leso zimepangwa kitaratibu.

Hili ni egesho la magari ya kibinafsi. Egesho hili limo msituni. Ndipo tunaona miti ambayo imekuwa na imezingira magari haya.

Hiki ni kibanda cha kuuza nyanya, vitunguu pamoja na viazi. Kibanda hiki hususan muuzaji anakitumia ili apate riziki yake wakati wanunuzi wanapo kuja kununua.

Huku ni mkumbusho. Humo ndani mna vichongo vya aina tofauti tofauti. Mna vichongo vinavyoonyesha sura za viongozi wetu wa zamani na vichongo vinavyoonyesha wanyama tunaofuga misituni.

Gari haya yameegeshwa kwenye chumba cha kuyauza. Chumbani humu magari ya aina tofauti yanaendeshwa na mteja wa kununua kuongojo.

Hili ni soko. Humu kuna wauzaji na wanunuzi. Wauzaji wametandika chini, na wao hukaa chini wakingoja wanunuzi waje na wanunue kutoka kwao wakiwapa pesa.

Hili ni gari la kibinafsi au gari ya familia ambalo bei yake huwa ya juu sana. Gari hili linaitwa TX huwa linauzwa kwa shilingi milioni nane hadi kumi na mbili.

Hili ni lori mrefu kabisa. Lori hii ni la kubeba mageari. Magari haya yanayobebwa huwa huenda ni magari mapya au magari yaliyokwama kwenye barabara yanapelekwa kutengenezwa.

Hiki ni kibanda cha kuuza viatu. Viatu hivi vimerembeshwa na sanasana huwa vinavaliwa na wanawake kwa sababu ya huo urembo wao. Viatu hivi huwa vinatengenezwa na wamasai humus nchini mwetu.

Hili ni duka la kuuza manguo, dukani humu manguo tofauti tofauti yanauzwa yakiwemo sweta, long'i na shati.

Hili ni duka la kuekeza pesa kwenye simu na kutoa pesa kwenye simu. Almuradi ukona iyo pesa mikononi ama kuna hiyo pesa kwenye simu yako.

Hii ni pesa. Pesa hii ina mchoro mbele na nyuma yake. Mbele yake kunayo mchoro wa rais mstaafu Mzee Jomo Kenyatta na nyuma yake kuna mchoro wa ndovu. Pesa hii ni shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya.

Hiki ni kibanda cha kuuza viatu. Viatu tofauti tofauti vinauzwa kwenye kibanda hiki. Kuna viatu vya kucheza mpira ambavyo vinaitwa njumu na viatu vinginevyo.

Hiki ni kibanda cha kuuza matunda tofauti tofauti. Muuzaji huyu ni kiumbe cha kiume. Mnunuzi ametokea ambaye ni kiumbe cha kike. Ikiwemo miongoni mwa matunda yale anayoyauza ni ndizi, papai, mchungwa.

Hii ni kampuni ambayo inauza magari. Kampuni hii, mara mingi nyingi, huwa inapanga magari kwenye foleni na mnunuzi anapokuja, anatembezwa na yeye anachagua ni gari ipi atanunua.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa. Huenda wenye magari hawa wamekuja kwenye sherehe fulani. Huenda hukawa ni harusi au sherehe ya mazishi.

Mteja ameenda kwenye duka la Kutoa na kuweka pesa. Ili aweze akaekewe pesa. Kwenye simu yake. Amenda na shilingi elfu mbili. Kwa mwekezaji pesa, iliekewe.

Haya ni magurudumu ya magari. Magurudumu haya ni ya magari madogo madogo haswa matatu na yale magari ya kibinafsia. Magurudumu haya yanaoshwa. Kisa na maana yalikua machafu.

Gari hili haswa hukuwa gari la kubeba abiria au nyakati hizi tunazoishi naona gari kama hili likitumiwa katika kubeba jeneza la mfu akipelekwa nyumbani kwake.

Huu ni mlolongo wa magari, magari haya yamo kwenye safari. Au magari haya yanzua kwenye duka la kuuzwa, yakiwa yamepangwa namna hii.

Hii ni nyanya iliyowekwa kwenye sanduku, nyanya hizi zikishawekwa sandukuni wanunuzi wanakuja na kununua na kuenda kuuzia wateja wao sokoni ili wapate hela za kujisaidia.

Ndizi zimekomaa na kuiva, na maganda ya ndizi kugeuka na kukuwa manjano. Ndizi hizi, muuzaji anapouzia mnunuzi, mnunuzi anaponunua, ziko tayari kulika bila kupika na ni ya bei ya nafuu.

Hii ni bima ya maisha, mwananchi anaenda kisha anajisajili na bima hii. Akishajisajili kila mwezi analipa fedha au pesa ambao ameambiwa kisha alipe, akiwa mgonjwa anaenda anapata matibabu bure.

Gari hili ni mfano ya matatu . Limesimama humo nje na linangoja wateja watoke madukani haya na kuliabiri na dereva kuwapeleka wanamo enda, kisha wao kulipa nauli na dereva kutumia nauli hiyo kwa majukumu yake ya kila siku.

Magari yameegeshwa, wengine wameketi chini na wengine kutembea kisa na maana sherehe imo humo, inaweza kuwa ni sherehe yenye furaha, au sherehe yenye huzuni ambao kwa mara mingi inakuanga mazishi.

Bima la afya ambalo wananchi wanakuja na kujisajili ndiposa ikiwa mbeleni wamepatikana na ugonjwa wowote wanaeza pata matibabu bila kukuwa na pesa. Kila mwezi wanafaa kulipa pesa ambazo wakipatikana na shida wanatibiwa.

Kuna sherehe ambamo watu waliobobea au umatajiri wamekuja na wameegesha magari yao kando huku vihema au vyandarua vimesimamishwa upande ule mwingine ambamo shughuli za sherehe zinaendelea. Sherehe hii huweza yakawa ya huzuni ama ya furaha.